Watu wawaili wanaonekana wakikusanya maji kutoka sehemu yenye udongo Kavu, pengine kisima kidogo, mmoja wao anajaza maji kwenye dumu kubwa la manjano, anatumia chombo kidogo, anaonesha juhudi za kupata maji katika mazingira magumu.

Hapa ni chumbani hospitalini ambapo mgonjwa amelala kitandani akiwa amevaa barakoa ya oxygeni na amezungukwa na vifaa vya matibabu. Mfanyakazi wa afya anasimama nyuma ya mgonjwa huyu. Anamsaidia na kumwangalia kwa makini. Inaonekana kama mgonjwa anapokea matibabu au uangalizi maalum sana.

Naona saduku la dawa lizilo andikwa AZOMAX 500,(Azithromycin) ambayo ni andibiotiki, saduku hili linaonyesha lina vidonge sita yya kunywa, hii ni dawa inayotumika kuhudu maambikizi mwilini.

Hapa ni katikati ya barabara iliyojaa maji mengi yaliyotokana na mafuriko. Bodaboda mbili zimekwama ndani ya maji hayo yakionekana zikijaribu kupita huku mawimbi yakizigonga. Abiria mmoja kwenye bodaboda hiyo amevaa ishuka nyekundu na nyeusi. Ni wazi kuwa hali ya hewa ni mbaya na usafiri umekwamishwa.

Mwanamke anayeonekana kama mtaalum wa matibabu amevaa sare na tetheskopu. Anajishughulisha na mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha hospitali. Anaonekana akimtunza na kumchunga mtoto huyo kwa makini na huruma. Mazingira yanaashiria kuwa yuko katika wodi ya wazazi au chumba cha watoto wachanga hospitalini.

Muuguzi anatumia kifaa kinachoitwa stethoskopu kumchunguza mtoto mchanga sana ambaye amelazwa ndani ya kifaa maalum cha uangalizi hosiptalini kwenye jina incubator . Hii inaonyesha huduma ya kimatibabu inayotolewa kwenye mtoto yule.

Hapa kuna duka la bidhaa mbalimbali ambapo rafu zimejaa chupa na vyombo vyenye kumiminika au la. Inaonekana kuna bidhaa za afya, vipodozi na viungo vya asali. Pia kuna ndoo za plastiki zilizo pangwa katikati. Lakini kuna picha na bango inayoelekezwa inaashiria biashara inayouza bidhaa za dukani .

Hapa kuna watu kadhaa wakiwa wamesimama nje. Wawili wao wanafanya usafi wa mikono kwenye kituo maalum cha kunawia. Wote wamevalia barakoa. Inaashiria umuhimu wa usafi na afya. Eneo linaonekana kuwa la wazi likiwa na mimea na kichaka nyuma yao. Inaonakena kama wako kwenye eneo la huduma au kituo cha umma, ambapo wanatoa fursa ya kunawa mikono.

Mwanafunzi wa kike akiwa amevaa koti jeupe la maabara na miwani anashugulika vifaa vya kisayansi. Anaonekana akifanya majadilio au kazi ya vitendo maabara. Wanafunzi wengine pia wako nyuma, wanashiriki katika shuguli kama hizo. Hii inaonyesha somo la sayansi au utafiti.

Daktari wa macho amevaa miwani na koti jeupe. Anachunguza macho ya mgonjwa ambaye ni mvulana mdogo. Anatumia kifaa maalum cha uchunguzi wa macho. Ni wazi kwamba uchunguzi wa macho unaendelea katika kliniki hii.

Daktari wa macho anafanya uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum. Mgonjwa amaketi mbele ya mashine huku akielekeza macho yake ndani kwa ajili ya vipimo. Hii ni sehemu ya huduma ya afya ya macho inayolenga kutambua matatizo ya kuona au ugonjwa ya macho mapema.

Mtoto anayevalia jezi nyekundu yenye namba saba na mtu mzima wanatembea ndani ya maji. Haya maji mengi ni ya mafuriko barabarani na yanazunguka mjengo. Maji yamefika hadi magotini au katikati ya miguu yao kuashiria ukubwa wa mafuriko haya. Hali hii inaonyesha athari ya mvua kubwa iliyofanyika.

Tuko karibu na kituo cha kunawia mikono chenye tanki kubwa la maji na bomba la maji safi . Watu wawili waliovalia fulana za usalama ya rangi ya manjano na kijani wanatumia kituo hicho, huku kuna mwanamke mwingine anaonekana nyuma yao. Hali hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono.

Hapa kuna chupa ya dawa ya vitamin imelala upande wake huku kuna vidonge vyake vya manjano viliyo laini vikimwagika nje, chupa ina lebo ya rangi ya machungwa inaonyesha kuwa ni dawa ya nguvu nyingi na inasaidia sana kwenye mifupa.

Hapa ni ndani chumba ambapo mwanamke moja ameketi mgononi ya kuna mwanamke mwingine aliyevaa sare nyeupe, akishika mkono wake anaonekana kama anafanyiwa sindano au anatoa matibabu fulani nyuma yake kuna watu wasio onekani vizuri na dirisha yenye metofali.

Huu ni mfuko za dawa zinazoitwa azinthromycin ambayo imeandaliwa kwa ajili ya kunywa kama kumiminika. Na ladha ya cherry na kipimo chake ni miligramu mia mbili kwa mililita tano. Hii ni dawa ya kutumia kwa mdomo tu na inapatikana kwa agizo la daktari.

Tuko katika kliniki ya meno mgonjwa amelala kwenye kiti maalum amevaa miwani ya kinga ya rangi ya machungwa muuguzi au daktari wa meno amevaa kofia ya blue , barakoa na sare ya blue , anasaidia mgonjwa, kuna vifaa vya meno ya kisasa karibu na yeye kama vile taa na bakuli la kutoa mate

Kuna vyombo vya asili viliyotengenezwa kwa maboga vikiwa vimepangwa kwa shanga na vitambaa, baadhi imekaa kwa sahani kuna kimoja kikiwa na kanda la kobe karibu nalo. Vyombo hivi vinaonekana kua vinatumika kwa utamaduni au kitamaduni au mabambo.

Afisa aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ngumu na barakoa, anasimama katikati ya mitungi miwili mikubwa ya gesi. Anaonekana akifanya ukaguzi au kazi fulani kwa chombo kinacho mwangalia kikimiminika kwenye moja ya mitungi hiyo, anaonyesha shughuli zinahusiana usimamizi wa gesi.

Hapa kuna mabuyu kadhaa ya asili, baadhi yakiwa yamepambwa kwa shanga. Kuna pia chupa kadhaa za kisasa zikiwa zimewekwa karibu nayo. Vitu hivi vimepangwa pamoja, vikiashiria matumizi ya kitamaduni au hifadhi ya vitu mbalimbali.

Mtoto mchanga anaonekana amelala ndani ya incubator maalum ya hospitali. Mtu mmoja ambayo huenda ni muuguzi au mzazi ameji kunja na kumuangalia huyo mtoto huyu. Mazingira haya yanaonekana kua ni chumba cha uangalizi ya watoto wachanga hospitali.

Mtu amevalia vazi la manjano la kujikinga na maski ya gesi anachukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe kwa kutumia pamba. Ng'ombe amefungwa kwenye zizi la chuma. Inaonekana kama watalamu wa afya ya wanyama wanafanya vipimo, au utafiti wa magonjwa fulani.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu za dau anashika chupa ndogo ya dawa au chanjo. Mtu huyu anashika chupa hii kwa makini, tunaweza kuona kuna sindano na kifaa cha chanjo chenye mwanga wa sambawati unaogaa ndani yake. Mazingira yanaoenekana kuwa ya hospitalini au kituo cha afya.

Watu watatu wako katika makazi ya muda au ya vijijini. Mmoja ameketi kwenye kiti huku kun mwengine wawili wamesimama. Mmoja wao amevaa vesti ya buluu. Anaonekana akizungumza na kusaidiana, nyuma yao kuna nyumba zinazowekwa kwa udongo au vifaa vya urahisi.

Kuna watu wanne. Mmoja amevaa koti jeupe la daktari na amesimama mbele. Nyuma yake kuna mwingine na upande wa kulia kuna mwingine anayekuwa na kifaa maalum cha kusaidia kutembea akisaidiwa na mwinigine. Nyuma yao kuna mabangwa na sheria kituo cha tiba asili, au idara ya wagonjwa. Inaonekana kama wako katika kituo cha afya ama ukarabati.

Mtaalamu wa afya anachunguza skio la mwanamume aliye keti. Huku anatumia kifaa maalum. Mwanamume mwingine amesimama karibu. Hii ni shughuli ya uchunguzi wa afya ya maskio. Pengine katika kambi ya matibabu ama pia mpango wa uhamasishaji wa maskio.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa na fulana nyeupe ameketi na mkono wake umefichuliwa, mwanamke mwingine aliyevaa mavazi meusi na barakoa anamchoma sindano begani. Karibu nao kuna pipa la njano, eneo hilo linaonekana kama kituo cha chanjo cha muda, labda nje ama chini ya hema.

Katika eneo hili kuna pakiti ya chanjo, inatumia kuzuia surua, matumbwitumbwi na rubela. Mbele ya pakiti hiyo kuna vijishipa viwili vidogo. Kimoja kikiwa na chanjo yenyewe na kingine kikiwa na kimiminiko cha kuchanganyia. Maelezo ya matumizi na viambatisho vimechapishwa wazi kwenye pakiti.

Kuna mtu mmoja amelala chali na mmoja ni mtaalamu wa tiba anayemsaidia kunyoosha mguu wake. Mtaalamu huyu ameshikilia huu mguu kwa uangalifu akionekana akifanya mazoezi ya physio na kurekebisha misuli. Mgonjwa amevaa nguo ya kufanyia mazoezi na mtaalamu amevaa fulana.

Kuna chupa nne za dawa za matibabu zikiwa zimefunguliwa na vidoge au tembe vikiwa kwenye vifuniko vyake. Dawa hizi hutumika kutibu magonjwa kama vile kifua kikuu. Mpangilio huu unaonyesha dawa ya dosi ya mgonjwa inayotayarishwa ama yako kwenye matibabu mengine.

Hapa kuna wanawake wawili wanazungumza mezani. Mmoja ameketi akimwangalia yule mwingine, anayeonekana akieleza jambo kwa ishara ya mkono. Nyuma yao kuna chati na karatasi zilizobandikwa ukutani. Mezani nayo kuna chupa ndogo. Inaonekana kama wanajadiliana jambo ofisini au kliniki.

Haya ni mazingira yanayoashiria kituo cha afya au mafunzo ya katiba. Watu waliovalia sare nyeupe za madaktari au wauguzi wanafanya shughuli fulani nyuma. Pia mwanamke mmoja akiwa ameketi mbele ana vyombo vya matibabu akiwa karibu naye.

Mtu amevaa mavazi kamili ya kujikinga, barakoa maalum na glavu, akiwa amepiga goti anashughulikia kontena za kemikali au vimiminika. Anaonekana yuko ndani ya gala au eneo la kuhifadhia bidhaa, akitekeleza kazi inayohitaji ulinzi mkali kutokana na asili ya vitu anavyoshughulikia.

Mtu amevaa vesti ya njano na buti ndefu akitembea ndani ya maji ambayo yanaonekana kuwa sehemu ya eneo lililojaa maji au shamba la mpunga. Amebeba mfuko au chombo chepesi begani. Hii inaweza kuonyesha kuwa mtu anafanya kazi katika mazingira ya maji kama vile shambani.

Kuna watu watatu wazima wakiwa wamesimama karibu na kitanda cha mtoto. Mtoto huyo analala kwenye kitanda hicho chenye fremu nyeupe. Mwanaume na mwanamke wamesimama wakiangalia mtoto. Kuna mwingine anaonekana nyuma karibu na kitanda kingine. Inaonekana kama wako katika wodi ama hospitali ya watoto.

Kuna mwanaume ameketi chini akiwa amevaa kofia nyekundu na shati ya rangi mbili, nyekundu na nyeusi. Anaonekana akichonga kipande kimoja cha kuni kwa ustadi, anatumia kisu kikubwa huku kuna vipande vingine vya kuni vikiwa vimemzunguka.

Mtaalamu huyu anatumia kifaa maalum inayoitwa stereoscopu kuchunguza ndani ya sikio ya mtu huyu. Uchunguzi huu unaweza kusaidia kubaini matatizo kama maambukizi, kuziba kwa nta au matatizo mengine yanayo adhiri usikivu wa afya ya sikio. Ni muhimu kwa ajili ya utambulizi sahihu na matibabu.

Mwanamume amelala chale juu ya kitanda chekundu kinachotumika kwa uchunguzi au matibabu. Mtaalam wa afya aliyevaa koti jeupe anashikilia na kuinua mguu mmoja wa mwanaume huyo kwa uangalifu mkubwa. Huenda anafanyiwa mazoezi ya viungo ili kurejesha utendaji kazi wa miguu.

Hiki ni kituo cha chanjo au matibabu. mfanyakazi wa afya amevalia koti jeupe la daktari na barakoa. Anashika chupa ndogo ya dawa na sindano. Anaonekana akitayarisha dozi, labda ya chanjo au dawa zingine muhimu. Nyuma yake, kuna watu wengine wanasubiri. Wengi wao wakiwa hawajaonekana vizuri. Jambo linaashiria kuwa hawa watu wengi wanapokea huduma hii.

Tunaona barabara iliyojaa maji, pengine kutokana na mafuriko. Mtu mmoja anatembea akisukuma mkokoteni wake kupitia majini. Kuna magari mbalimbali yaliyokwama na yanayopita polepole, ikiwemo matatu na gari la wagonjwa. Hali inaashiria changamoto za usafiri barabarani.

Mtu mmoja anashika nywele za mwanamke mwingine kwa umakini, anatumia kifaa chenye ncha kali ambacho kinaonekana kama wembe wa zamani, inaonekana kama ananyoa sehemu ya nywele au kurekebisha mtindo wa nywele hii inaonekana anaweza kuwa anapima kichwa.

Hapa kuna watu kadhaa wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndogo nyeupe. Mwanaume mmoja aliyevaa suti nyeusi ameinama akitumia kifaa kukata au kugusa kitu chenye umbo la duara ya bluu kilichowekwa juu ya meza. Chini ya meza kuna kitu kinachofanana na mkono au mguu wa sanamu ukitokeza.

Huyu ni daktari au mtalamu wa matibabu. Amevaa koti jeupe na ana kifaa kichwani kinacho toa mwanga, ambacho mara mingi hutumiwa na madaktari wa macho au masikio. Anaoneka akifanya shughuli makini au akitayarisha vifaa fulani. Inaashiria kuwa ni shughuli muhimu ya matibabu au uchunguzi wa kitaalamu unao endelea.

Hapa kuna mashua ya mbao, imelemewa na mizogo mingi ikiwemo magodoro na vitu vingine . Mtu mmoja yuko nyuma akiongoza mashua hiyo katikati ya maji mengi inaonekana kama mafuriko au mto mkubwa. Nikama wanasafirisha mali yao kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa shida.

Mkulima anafanya shughuli za kilimo shambani. Anaonekana akipulizia dawa au mbolea kwenye mimea akitumia kifaa cha kubebea mgongoni kinachotoa dawa kwa mrija mrefu. Hii inaonyesha umuhimu wa usimamizi wa mazao shambani, kuzuia wadudu na magaonjwa au kuboresha rutuba ya udongo.

Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare, anampa mtu aliye keti shindano mkononi, Kuna vifaa ya matibabuni mezani na container la taka kimatibabu. ikionyesha kuwa huduma za afya. Inauwezekano mkubwa chanjo zinatolewa katika kituo Cha afya ou eneo maalum ya matibabu.

Mwanamke amesimama akitumia kifaa Cha kuzima moto chenye rangi nyekundu. Anaelekeza chemicali kwenye moto mdogo sana ulio waka kwenye ndoo. Anaonekana akifanya mazoezi yakuzima moto ama anazima moto enyewe halisi.

Maji mengi yametapakaa kila mahali, yanafunika njia na kufika karibu na nyumba, watu wawili wanapitia kwenye maji hayo, wanatumia fimbo kujisaidia, inaonekana ni kama mafuriko makubwa yamewakumba na wanajaribu kupita kwenye eneo hilo lililojaa maji.

Mtu aliyevaa fulana ya manjano na barakoa anamhudumia mtoto mdogo aliyevikwa blanketi la rangi wa waridi. Mtoto huyu ameshikwa kwa uwangalifu na mtu mwingine aliyeketi. Mhudumu anaonekana kutoa huduma za afya watu wengine waliovaa fulana za manjano wamekusanyika nyuma wakionyesha tukio hiyo ya huduma ya afya.

Hapa kuna mkulima amevaaa mavazi ya kujikinga ikiwemo barakoa na kofia. Ananyunyuzia dawa kwenye shamba la mimea iliyostawi ana kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni na unyunyuziaji unaonekana wazi ukielekezwa kwenye majani ya mimea hii.

Huyu ni mwanamume anachanjwa au anapatiwa sindano begani. Anaonekana akisikia maumivu kidogo ndiyo maana anafinya uso. Ameweka barakoa usoni akifuata kanuni za kujikinga. Huenda ni chanjo muhimu inayotolewa kwa siri ama labda sehemu ni ya matibabu.

Mtaalamu wa afya anayevaa nguo nyeupe anaonekana akimpatia sindano mtoto mdogo ambaye amevaa nguo yenye rangi ya kuvutia. Mkono wa mtoto umeshikiliwa kwa uangalifu wakati sindano inapotolewa. Tukio hili linaashiria utaratibu wa matibabu labda chanjo inayotolewa kwenye mtoto.

Hili ni duka la asili au duka la viungo ,kuna meza kubwa iliyojaa mizizi magome ya miti na mimea mingine iliyokaushwa. Hii yote hutumiwa kama dawa za jadi ,pia kuna mitungi kadhaa ya plastiki inaonekana imejaa vitu labda unga au viunga vingine.

Ngamia amelala chini kwenye ardhi kame au mchanga. Pia amebeba mzigo mgongoni . Anaonekana amechoka sana , mgonjwa au amefariki. Hali hii inayoashiria ugumu wa maisha katika mazingira ya jangwa .

Mafuriko yamevuruga barabara kuu. (Lorry) kubwa la manjano na trela zimeanguka. Magari mengine nayo yamekwama sana kwenye maji. Watu wanajaribu kutembea kwa shida sana kwenye mafuriko haya. Hali hii ni hatari na inahitaji usaidizi wa haraka, mafuriko yamezuia usafiri kwa kuwa tishio sana kwa usalama wa watu.

Meza nyekundu imejaa chupa na viombo vingi venye dawa ya aina mbalimbali, zikionekana kama dawa za asili au miti shamba. Kuna vitabu au karatasi zilizo rundikana pembeni, hii inaonekana ni mkusanyiko mkubwa wa bidhaa za matibabu. Labda mwenye duka au eneo la kuifadhi.

Mafuriko mengi yamejaa barabarani sana. Gari jeupe baiskeli na abiria, pikipiki inasukumwa na mkokoteni. Hizi zote zimekwama kwenye maji . Hali hii ni ngumu sana ilhali watu wanajitahidi kusafiri huko maji yakifurika barabarani sana.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji mengi yaliyo duama. Hii inaashiria mafuriko, maji yamefunika kuononi mwa wengine huku mmoja akiwa amevaa hudi yenye tabasamu na amebeba viatu. Nyumae kuna majengo na mimea, inaonyeshea kua mafuriko yameadhiri eneo hilo.

Mwanamke amesimama karibu na kitanda kidogo akimtazama mtoto mchanga aliyelala. Pembeni Yake, mwanaume aliyevaa mavazi ya daktari anatabasamu na kumwangalia mtoto kwa makini. Wote wawili wanaonekana wakimjali mtoto huyu. Eneo hili linaashiria kuwa wako katika kliniki au hospitali.

Mtu anaonekana ameshikilia karatasi iliyoandikwa na chupa ya dawa ama vidonge. Mikono yake miwili imeinuliwa. Kuna mkono mmoja ukishika karatasi na mwingine ukishika chupa hiyo. Inawezekana anasoma maelezo ya dawa ama anajiandaa kukunywa zile dawa. Sehemu aliyelalia ama aliye keti inaonekana kua na nguo na matandiko yeye rangi ya samawati na waridi.

Kuna chupa nne za virutubisho zimepangwa kwa mstari. Zote zinaonekana kuwa aina mbalimbali za vitamini . Na nyingine zikiwa na mchanganyiko wa vitamini. Kila chupa ina lebo yake yenye jina ya kampuni na maelezo ya bidhaa. Inaonekana kama duka la virutubisho au sehemu ya kuonyeshea bidhaa za afya.

Hapa kuna mama mpya ambaye amelala kitandani hospitalini. Amemkumbatia mtoto wake mchanga aliyefunikwa blanketi. Mama amevalia gowni ya hospitalini na anaonekana kumwangalia mtoto wake kwa upendo nyuma yao kuna vitanda vingine na vifaa vya hospitalini. Inaonekana ni kama huko ni katika wadi ya wazazi baada ya kujifungua.

Hii ni tangazo la bidhaa inayoitwa siha headache solution, inatangaza kutibu matatizo ya maumivu ya kichwa na kizunguzungu, inaonyesha picha za watu wenye maumivu ya kichwa na chupa ya dawa yenyewe, na imetaja inapatikana kwa daktari Ismaili.

Kuna Mwanamke ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilicho nje. Amevaa barakoa na anaonekana akifuata usafi mno. Mtoto mdogo anamsimamia kwa karibu. Labda anajifunza au kusubiri zamu yake ya kuosha ifike. Nyuma yao kuna maduka madogo na majengo. Inaashiria eneo kubwa la jamii.

Hii ni chupa ya dawa ya miti shamba inayoshikiliwa mikononi. Ikona lebo inayoonekana wazi ikisema dakatari Abdellah Covid-Cure. Inabeba ujumbe kwamba hii tiba ni ya covid 19 na uku ikiwa na picha ya mimea na virusi. Dawa kama hizi uuzwa na mbandala wa matibabu.

Mwanamke mmoja amevaa barakoa na amevaa miwani. Ameketi mezani akionekana akimshauri mwanamke mwingine aliyembeba mtoto mdogo. Wote wako ndani ya hema au banda lililojengwa kwa haraka. Mezani kuna vitu kama sanitizer na karatasi. Hii inaashiria ni eneo la huduma za afya na ushauri.

Barabara imeharibika vibaya sana. Sehemu kubwa ya lami imevunjika na kutoweka na kuwacha udongo mwekundu ukioshwa na maji. Inaonekana momonyoko mkubwa wa ardhi imesababishwa na mafuriko au mvua kubwa na kufanya sehemu ya barabara isipitike. Watu wengi wamesimama pembeni wakishuhudia uharibivu huo.

Kuna mama mchanga ambaye ni muuguzi. Anamtazama mtoto mdogo aliyelala. Amevaa sare ya njano ya blue , huku akiwa na barakoa. Nyuma yake, kuna mwanamke mwingine, labda mama wa mtoto. Amevaa nguo zenye vitufe. Naye pia ana barakoa. Mtoto amelala chini yao amefunikwa na anaonekana mpya kabisa.

Kuna vijichupa viwili vidogo, kila moja kikiwa na chanjo. Inatumika kuzuia surua, matumbwi tumbwi na rubela. Vijichupa hivi, vina kofia ya buluu na lebo zinazoonyesha maelezo ya mtengenezaji, matumizi yake fulani.

Hapa kuna mtaalamu wa afya. Amevaa sare za bluu, barakoa na ngao kwa uso. Amesimama karibu na kiti maalum cha matibabu ya meno. Pembeni yake kuna vifaa vya kisasa vinavyotumika hospitalini au kliniki ya meno. Hii inaashiria mazingira ya huduma za afya.

Hapa Kuna watu watatu huenda wazee, wameketi nje wakiwa wamevalia mavazi au mablangeti yenye nakshi za chui mazingira yanaonekana yakiwa ya jadi au kijijini na kuna kitu kinacho fanana na nguo kikiwa chini kuashiria mkusanyiko wa kitamaduni.

Daktari wa meno, aliyevaa kofia ya blue ,barakoa na miwani anamtibu mgonjwa wake, anatumia vifaa maalaum vya meno vya kufanyia matibabu ndani ya kinywa cha mgonjwa huyu. Mgonjwa huyu anaonekana akiwa amevaa miwani ya kinga pia.

Katika eneo hili kuna nyumba zilizoharibika zikiwa kwenye mto. Maji ya mto yanaonekana kuwa mengi na ya rangi ya kahawia. Yanaashiria mafuriko ama matokeo ya mvua kubwa. Baadhi ya nguo inaonekana zikining'inia kwenye kamba juu ya nyumba zilizo imara. Hii inaonyesha bado kuna maisha yanaendelea licha ya uharibifu.

kuna kisaduku nyeupe kilicho funguliwa kuna vidonge vya rangi tofauti tofauti, ambavyo zimetowanishwa, liko kwenye bakiti ndogo ya plastiki pia kuna glasi ya maji karibu inaonyesha ni maandalizi ya kutumia virusi hivyo.

Tuko katika kliniki au kituo cha afya. Muuguzi anampa chanjo mtoto mchanga. Huku kuna mama au mlezi wa mtoto anamshika kwa umakini na kumpa faraja. Muuguzi anaonekana mtaalamu na anafanya kazi yake kwa uangalifu sana.

Kuna vitu kadhaa vimetawanyika kwenye zulia au kitambaa chenye rangi nyekundu. Katikati kuna vitu viwili vinavyofanana na madafu au maboga madogo yanayofunikwa kwa nyavu au kamba. Pembeni kuna vitu vingine vidogo vidogo vikiwemo vifaa vya kale au kwa kitamaduni na kipande cha kioo. Inaonekana kama mkusanyiko wa vitu vya kale au vya kiamaduni vilivyotawanyika.

Kundi la wataalamu wa tiba wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa wamekusanyika ndani ya chumba cha upasuaji, wanafanya kazi karibu na meza ya upasuaji wakiwa na vifaa mingi za matibabu, na vifaa vya kufuatilia kuna skrini na kompyuta, na kabati na vifaa nyuma wote wanaonekana wakizingatia kazi yao ya upasuaji.

Watu kadhaa wamevaa mavazi maalum ya kujikinga. Pia wamebeba vifaa vikubwa vya kunyunyizia dawa migongoni. Wanaonekana wakiendelea na kazi ya kunyunyizia dawa na kuua viini katika eneo la wazi, labda kwa ajili ya usalama wa umma au kudhibiti maambukizi.

Kuna mkusanyiko mkubwa wa chupa za plastiki tupu. Nyingi ziko katika rangi za buluu nyepesi au uwazi, zimepangwa kwa wingi katika sehemu tambarare. Nyuma yake, kuna kuta za mbao na vitu mbali mbali za asili na zajadi zimening'inizwa kama kuna vikapu na kamba. Eneo hili linaonekana kama ghala au duka la vijijini la bidha.

Huyu ni mtu amevaa mavazi maalum ya kujikinga. Anapuliza moshi mwingi anapopita barabarani. Huenda anafanya usafia au anapiga dawa ya kuuwa wadudu. Moshi huu umetanda eneo lote. Unafunika baadhi ya vitu vilivyo nyuma yake.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na taa kichwani anamchuguza mgonjwa mdomoni. Mgonjwa amekaa kwenye kiti maalum cha matibabu na amevaa barakoa shingoni uku kifaa kikiwa kimemfugulia mdomo. Eneo linaonekana kuwa chumba cha kliniki ya meno au cha uchuguzi wa kimatibabu.

Mtu amevaa mavazi maalum ya kinga ya hospitali ikiwemo barakoa, kofia na gauni refu la rangi nyeupe. Amesimama ndani ya jengo karibu na ngazi na upande mwingine kuna meza iliojaa vifaa vya matibabu na chupa ya maji. Inaonakena yuko tayari kwa shughuli za kimatibabu.

Inaonekana kuna chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa chanjo ya homa ya manjano. Pembeni yake kuna sindano, ikiashiria kuwa inajiandaa kwa ajili ya kuchanja. Hivi ni vifaa vinavyotumika kwa huduma za matibabu, hasa za kinga dhidi ya magonjwa.

Hili ni eneo la ajali ambapo jengo limeporomoka kuna watu wengi wamekusanyika karibu na vifuzi wafanyakazi wa uokoaji wakiwemo wazima moto wanaonekana wakishughulikia eneo hilo wanajaribu kutafuta manusura juu ya vifuzi za jengo hilo kuna umati wa watu wengine wanaotazama kwa umbali.

Mtu amevalia koti jeupe na kofia akiinama juu ya sanduku dogo lililo wazi, anashughulikia vifurushi vilivyo fungwa na vitu vingine vilivyo ndani ya sanduku hilo. Mbele yake kuna karatasi au vitu vingine vidogo vilivyo tawanyika kwenye meza, inaonekana kama anapanga ama anachunguza vitu vilivyo ndani ya sanduku hilo.

Hizi ni chanjo za homa ya manjano zilizotengenezwa taasisi ya Pasteri ya Dakari. Kuna boksi ya chanjo lenye vali kadhaa na pia kuna chupa ya maji ya kuchanganyia. Zinaonekana zimetengenezwa kwa matumizi ya kimatibabu.

Hapa tunaona mkusanyiko wa bidhaa za asili au miti shamba, zikiwemo sabuni mbili zenye jina Tiba Hubs Research Powerful Soap. Pia kuna chupa kubwa moja na chupa ndogo mbili. Bidhaa hizi zimepakiwa na zinaonekana kutumika kwa matibabu au urembo wa asili.

Tukio la ajali kubwa limefanyika barabarani ambapo basi limeharibika vibaya na limepinduka. Umati mkubwa wa watu umekusanyika eneo la tukio hilo na wanashuhudia uharibifu huo. Vifusi na vipande vya magari vimetapakaa chini. Hali inaonekana kuwa ya kutisha na baada ya tukio hilo.

Kuna shughuli muhimu hapa. Watu wawili wamevaa barakoa, mmoja akiwa amevalia koti jeupe labda daktari au mfanyakazi wa afya. Anaonekana akielekeza kitu au akimwelezea mtu mwingine. Labda anatoa maelezo muhimu. Nyuma yao kuna stoki kubwa ya masanduku.

Kundi la watu Wakiwemo wanawake na Wanaume wakiwa wamesimama pamoja . Wengi wao wamevalia vulana za buluu zenye nebo zikionesha ni wanachama ama wanashrika Fulani wa kikundi . Wanaonekana wamekusanyika katika eneo la ndani au nje yenye sakafu nyekundu . Mmoja ya wanawake anashikilia karatisi au mapango madogo na Kuna mifuko ya rangi nyekundu chini . Inaonekana kama wanasubiri shughuli zao za kutoa huduma Fulani za kijamii.

hapa kuna mikono miwili iliyovalia glovu za buluu, mkono moja unashikilia shindano kubwa, ilihali mkono mwingine imeshikilia chupa ndongo madhari ya nyuma yake ni ya manjano iliyo ngaa inaonekana kama maandalizi ya chanjo au utaratibu wa kimatibabu.

Hapa kuna magari kadhaa yalizo zama katika maji mengi yaliyotwama. Hii inaashiria kuwa kumetokea mafuriko makubwa. Maji yamefunika barabara na eneo la chini na baadhi ya majengo yanaonekana pia kwa umbali yakiwa yamezingirwa na maji.

Inaonekana ni eneo lililofurika maji mengi na baadhi ya nyumba ziko karibu sama na maji na zimezingirwa. Watu wanaonekana wakitumia mitumbwi miwili kusafiri au kujiokoa kutoka sehemu moja kwenda nyingine ndani ya maji hayo. Hali hii inaashiria mafuriko makubwa sana.

Katika kambi ya matibabu meno kuna mtaalum akiwa amevalia koti jeupe la daktari na barakoa, anahudumia mgonjwa anayelala kwenye kitanda cha matibabu, mgonjwa amevaa nguo ya rangi ya waridi na anaonekana kupokea zile huduma, huduma zile ni za bure.

Hawa ni watu wawili wanaongea barabarani, moja ameketi kwenye pikipiki, amevaa helmeti na barakoa huku akiwa amepakia chupa nyingi ya maji nyuma yake, labda anaziuza. Mwingine amesimama amevaa kanzu nyeupe anaonekana akizungumza kwa kufanya biashara naye.

Zinaonekana chupa kadhaa na chombo kimoja cha dawa ya asili ya miti shamba .Baadhi ya chupa zimeandikwa mtiki na nguvu za kiume zikionyesha ni kwa ajili ya afya ya wanaume . Kuna pia chombo kingine chenye mkoko hii ni bidhaa za matibabu ya asili.

Kuna mtu mmoja ameketi kwenye kiti, amevaa nguo nyeupe na barakoa nyeusi, huku kuna mtu mwingine ambaye amevaa fulana ya kijani ya usalama akimchoma sindano begani inaonekana kama tukio la chanjo huduma nyingine ya matibabu, inatolewa nje katika eneo wazi au kambi.

Hapa kuna wataalamu watatu wa afya, wamevalia mavazi maalum ya kujikinga ya blue ,ikiwemo barakoa na ngao zao za uso, mmoja wao anafanya utaratibu kwenye kichwa cha mgonjwa, huku wengine wawili wakishuhudia na kusaidia, kila mmoja wao anaonekana kuwa makini na umakini katika kazi yake.

Huyu ni mtu amevaa suti ya kujikinga. Hii suti ni ya rangi ya njano. Ananyunyizia dawa kwenye shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni. Na unyunyiziaji unaonekana wazi ukielekezwa kwenye mimea hii.

Madaktari wawili wote wakiwa wamevalia barakoa ,glavu na kofia za upasuaji wanaonekana wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda maalum, mmoja anaonekana akifanya kazi mkononi mwa mgonjwa huku mwingine akisaidia. Inaonekana kama matibabu ya meno au utaratibu mwingine wa kimatibabu unaofanyika katika kliniki.

Watu kadhaa wakiwemo vijana wamesimama nyuma ya meza iliyojaa bidhaa za usafi wa hedhi kama vile pedi. Baadhi yao wanashikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali inahusu hedhi na usafi. Inaonekana ni tukio la usimamishaji au kampeni ya kutoa elimu kuhusu maswala ya hedhi na kukabiliana na unyanyapa.

Vitu kama chupo ndogo za dawa au sampuli zimepangwa ndani ya sanduku la kudifhadia au chombo kikubwa baadhi ya chupa hizo zina label zenye tarehe labda za kumalizika muda wake zinaonekana kama vifaa vya kimatibabu au sampuli maabara zimehifadhiwa sana kwa uangalifu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama ameketi kwenye kitanda cha hospitali, anamkumpatia mtoto mchanga aliyefungwa kwa uangalifu kwenye blanketi jeupe chenye mchoro. Amevalia gaoni ya rangi ya waridi anatazama kwa furaha akiangalia mtoto wake. Mwanthari ya chumba ni bluu Na kuna kitanda cha hospitali na vifaa vingine kama stendi za chupa au dawa, hii inaashiria mazingira ya wadi.

Kuna mwanaume anatabasamu nakupeana mkono. Amesimama karibu na bango la Waterstep . Hili linazunumzia mradi wa maji, nyuma kuna matanki makubwa mweusi ya kuhifadhi maji. Anaonekana kuwa anahusika na kampuni au mradi wa maji safi.

Watoto wawili wako wakiosha mikono yao kwenye kituo maalum cha kunawia mikono. Wameinamia sehemu ya maji yanayotoka kwenye tangi jekundu. Ni shughuli muhimu sana ya usafi na afya, hasa katika maeneo ya umma na shuleni.

Kuna chupa mingi na virutibisho vya afya haswa vitamini D tatu. Zina aina tofauti kama vile vidonge laini, peremende na vimiminika. Baadhi ya vidonge na peremende vimemwagika mbele. Hivi ni bidhaa vinavyotumika kuimarisha kinga za mwili na afya ya mifupa.

Huyu ni mto mdogo au mkondo wa maji, mtu mmoja anambeba mwenzake mgongoni, ili kumsaidia kuvuka maji. Yule anayembeba , amebeba koti la njano na anapita kwa uangalifu kwenye mawe yaliyo ndani ya maji. Ni wazi wamefika hapa kwenye safari.

Watu wawili wamevaa barakoa na fulana za manjano, wote wanaonekana wakinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono kilocho jengwa kwa zege. Kituo hicho kina mabomba yaliyopangwa kwa mstari. Mtu mmoja amebeba begi la blue mgongoni. Inaashiria huhudi za usafi wa mikono. Labda katika eneo la shule ama umma.

Hapa kuna moto mkubwa unaoteketeza jengo, labda nyumba au ghala. Moto unawaka kwa nguvu zote, miale ya moto mkubwa inaruka juu na moshi mzito mweusi ukitanda angani. Rangi nyekundu na ya machungwa ya moto inang'aa. Inaonyesha joto kali na uharibifu unaoendelea. Inaonekana kama sehemu ambayo imeanza kuanguka tayari.

Chumbani hiki kuna mwanamke ambaye amevaa nguo nyeusi na ana kitambaa cheusi kichwani, amepinda kuelekea kitanda cha plastiki cha hosiptali, anamguza mtoto mchanga aliyelala ndani yake. Amevaa vitambaa vyeupe mikononi mwake, chumba kinaonekana kuwa safi na vitu vingine vya hosiptali vinaonekana nyuma yake.

Hii ni seti kamili ya vifaa vya kimatibabu inayotumika kuandaa sindano, kuna chupa ndogo iliyo na dawa maalum iliyokaushwa kuwa unga pamoja na sindano iliyojaa maji maalaum yanayoitwa solvent ,kabla ya kumchoma mgonjwa maji haya kutoka kwenye sindano huingizwa kwenye chupa ndogo ili kuchanganya na kuyeyusha unga wa dawa.

Mwanamke amevaa barakoa ya blue na miwani. Ameketi na anapokea sindani begani kutoka kwa mtu aliyevaa sare ya blue . Inaonekana kama tukio la chanjo au huduma nyingine za kimatibabu, labda katika kutoa cha afya au kambi ya chanjo. Kuna watu wengine wamekaa nyuma, wanasubiri zamu yao.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya dawati akizungumza na mtaalamu wa afya au mfanya kazi wa huduma za kijamii ambae ameketi nyuma ya dawati hilo. Mfanya kazi huyo amevalia koti jeusi na maski, anaonyesha tahadhari za kiafya. Kwenye dawati kuna dawa za kusafisha mikono na karatasi.

Mazingira ya ukame mkali yanaonyeshwa katika eneo la janga ya afrika, watu wawili wamevaa ngozi za jadi ya rangi mbalimbali, mmoja amevaa blausi ya buluu na kanga nyekundu. Na mwingine amevaa shati jeupe na kanga za zambarau, wakitembea kupita karibu na mifupa ya ng'ombe aliyekufa.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko makubwa. Nyumba kadhaa za mabati na zingine za udongo zote zimezugukwa na maji yaliosimama. Baadhi ya miti midogo na mimea pia imejaa maji. Hii inaonyesha vile mafuriko yameadhira eneo hili.

Hapa ni hospitalini. Walezi wanamwangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum cha joto. Kuna watoto wengine wengi walioko chini ya uangalizi maalum. Hii ni wodi ya watoto wachanga, hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati au walio na uzito mdogo. Vifaa hivyo vya joto huweka joto la mwili wao sawa.

Hapa kuna kundi la watu sita. Wamesimama mbele na mifuko mingi iliyojaa. Wengi wao wamevalia barakoa za bluu na baadhi yao wanashika karatasi nyeupe. Mmoja wa wanaume amevaa sare ya bluu inayoashiria usalama. Inaonekana kama wanasambaza msaada labda chakula au vifaa vingine kwa jamii.

Hapa kuna eneo lenye udongo wa tope tope. Pia kuna mikokoteni mingi iliyojaa majerikani ya manjano. Watu wanasimama nyuma, wanaonekana kushughulikia na usafirishaji wa maji. Hali ya hewa inaonekana imetulia lakini ardhi ina matope. Labda baada ya mvua.

Kuna aina mbalimbali za mimea ya mzizi zimewekwa kwenye mikeka, baadhi zimekaushwa, nyingine zimekatwakatwa. Inaonyesha matumizi mbalimbali, labda kwa dawa za jadi au viungo vya vyakula, zimepangwa juu ya nguo na mkeka. Zinaashiria uuzaji au maonyesho.

Mhudumu wa afya anayevalia nguo za kawaida za hospitali na miwani. Anaonekana kutoka huduma kwa mtoto mchanga huku anasaidiwa na mwanamke anayevaa hijabu ya manjano. Mhudumu anatoa uangalifu kwa kina kwa mtoto huyu labda akifanya chanjo ama uchunguzi mwingine.

Kuna watu kadhaa wanakaa na kusimama katika eneo la kumsubiri. Wote wamevalia barakoa na kuna mtu mmoja ameketi kwenye meza akijaza fomu, wengine wakisubiri kwenye bench huku wengine wakiendelea na shuguli zao. Inaonekana ni eneo la usajili au huduma.

Hapa kuna madaktari watatu waliovalia mavazi ya upasuaji na barakoa. Wanaonekana wamekusanyika karibu na mgonjwa aliyelala chini. Wote wanaonekana wakiwa wamejikita kwenye shughuli muhimu ya kufanya upasuaji au utaratibu mwingine wa kimatibabu. Vyombo na vifaa vya hospitali vimezunguka eneo hili la kazi, chini kuna taa zilizong'aa

Hapa kuna mtaalamu wa matibabu ,amevaa kofia ya upasuaji na barakoa. Pia amemshikilia mtoto mchanga sana kwa uangalifu . Unaonekana ni muda mfupi baada ya kuzaliwa ,ni mtaalamu akimpa mtoto huduma ya kwanza hospitalini.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno ambapo mgonjwa amelala chini. Anafanyiwa matibabu ya meno madaktari wawili wa meno, wote wakiwa wamevalia barakoa za blue na glavu nyeupe wamesimama wakiendelea na kazi mmoja amevalia shati la kijani na miwani ya usalama huku mwingine akivalia tishati nyeupe lenye nembo.

Mtu ambayo anevaa barakoa na fulana yenye mstari ya rangi mbalimbali, anamwagia maji ya kunawa kwenye mikono ya mtoto mdogo alievaa barakoa ya kijani kibichi, wote wako karibu na tanki kubwa la maji lenye membo, linaonyesha ushirikiano katika kutowa huduma za usafi.

Mtaalam wa afya amevaa barakoa na koti jeupe la maabara akishughulikia chupa ndogo ya dawa. Anaonekana akijiadaa kuchomoa dawa kutoka kwenye chupa hiyo kwa kutumia sindano. Hali hii inaonyesha hatua muhimu ya kuandaa dawa au chanjo kwa ajili ya matumizi. Mara mingi kabla ya kumpa mgonjwa sindano au kuchukua sampuli.

Hiki ni kituo cha kunawia mikono kinachobebeka kikiwa na tanki kubwa la maji la rangi la kijani kibluu juu yake ,chini yake kuna beseni ndogo ya kijani iliyo tengenezwa kwa plastiki kwa ajili ya kunawia, mfumo wote umewekwa kwenye fremu ya chuma yenye magurudumu, chini ya kibeseni kuna ndoo nyeupe ya kukusanya maji machafu.

Mwanamke aliyevaa barakoa ameketi kwenye kiti akiwa ameshikilia karatasi na anaonekana akihudumiwa na mfanyikazi wa afya, ambaye nae ako upande wa kulia. Eneo hili linaonekana kama kituo cha afya au ukumbi mkubwa uliotumika kwa ajili ya kampeni ya afya ya umma, pengine chanjo au uchunguzi wa kimatibabu. Watu wengine pia wanaonekana kwa mbali.

Hapa ni kwenye kliniki ya meno, mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno. Huku kuna daktari wa meno akiwa ameinama akimhudumia. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa anatumia vifaa vya meno juu ya daktari kuna taa kubwa iliyo ng'aa na nyuma yao kuna scrini ya kompyuta.

Kuna kibanda kidogo cha maji kikiwa na mabango yenye taarifa. Watu wamesimama karibu na kibanda hicho wakijaza maji kwenye vyombo viao, baadhi wamebeba ndoo za majano na zingine nyeupe. Inaonyesha ni sehemu ya kuchota maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani labda katika eneo la vijiji au ukame.

Hapa kuna watu waliovalia mavazi maalum ya kujikinga, yanayoonekana kama suti nyeupe nzito na matanki makubwa mgongoni. Wote wanakanyaga kwenye shamba lenye mimea fupi, wanaelekea mbele kwenye mwelekeo mmoja. Huenda wanafanya kazi ya kunyunyizia dawa, utafiti au wanashughulikia jambo fulani hatari linalohitaji ulinzi wao mkali.

Meza imefunikwa kwa kitambaa chekundu na cheusi. Iko na vitu mbalimbali zilizotawanyika juu yake. Kuna pembe, chupa kadhaa zenye maandishi, vitu vinavyofanana na chupa za marashi na kile kinachoonekana kama nywele au nyuzi nyeusi. Baadhi ya vitu vimefungwa na kamba. Vitu hivi vinaweza kuashiria matumizi ya kitamaduni au dawa za kilevya.

Hapa tuko katika mazingira ya kijijini penye ardhi kavu. Kuna mama amekaa kwenye kiti amevaa nguo na shanga za kitamatuduni akiwa na mtoto mchanga. Mbele yake kuna mfanyakazi wa afya wamevalia koti jeupe na barakoa, anatayarisha sindano au chanjo kutoka kwenye kipoza.

Daktari wa meno, akiwa na vifaa vya kinga na miwani ya kukuza, anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani ya kujinga na mwanga. Daktari anatumia kifaa kinachotoa mwanga maalum kutibu na kutengeneza meno. Hii ni shughuli ya matibabu ya meno hosipitalini.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara na glovu za bluu. Anafanya kazi kwa umakini kwenye meza iliyojaa vyombo vya maabara. Anaonekana akichunguza sampuli katika mrija wa kupimia. Kuna kompyuta inawaka nyuma. Inaonekana ni mtafiti anayefanya kazi muhimu maabara.

Kundi la watu kadhaa limemzunguka mwanamke aliyelala kitandani hospitalini. Anaonekana ameshika mtoto mchanga. Wanawake wengine na wanaume wako hapo kama wageni, huku mwanamke mmoja katikati akionekana akizungumza na kuingiliana na mama huyo. Inaonekana kama ziara ya kumpongeza mama mpya ama mtoto wake hospitalini.

Watu kadhaa wanaonekana wakishirikiana katika shughuli za usafi wa mazingira. Wamevaa mavazi ya kawaida baadhi yao wanatumia vifaa kama mikokoteni na mikono yao kuchambua au kuondoa taka zilizotambaa ardhini. Eneo linaonekana kuwa la makazi na lina kiwango kikubwa cha uchafu.

Mtaalamu wa afya anaonekana akimpatia sindano mtoto mchanga, huku mama yake aliyevaa barakoa anamshikilia mtoto ule kwa uangalifu. Mtoto amevalia nguo nyeupe. Hii inaonekana kama huduma ya chanjo au matibabu mengine yaliyotolewa katika kituo cha afya au hospitalini.

Mtaalamu wa afya amesimama aki hudumia mgonjwa aliye keti, mgonjwa amefunikwa na kitambaa cha buluu. Mtaalamu anafanya kazi mdomoni mwa mgonjwa, anaonyesha kua ni daktari wa meno aliyetoa matibabu. Mazingira yanoashiria ni katika kliniki ya meno.

Chanjo ni muhimu sana katika kuzuia magonjwa mbalimbali. Taswira hii inaonyesha hatua muhimu ya maandalizi kabla ya kumtupa na kumkinga dhidi ya ugonjwa. Glavu zinazoonekana mkononi ni kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Muhimu kuhakikisha utaratibu wote unafanywa katika hali safi kabisa. Hii ni kazi muhimu inayofanywa na wataalamu wa afya kote duniani.

Kuna wataalamu wawili wa matibabu wote wakiwa wamevalia ya upasuaji, kofia na glavu. Wanaonekana wakiwa katika chumba cha upasuaji wakifanya kazi kwa umakini kwenye mgonjwa ambaye sehemu yake ndogo tu ndo inaonekana mbele, inaashiria kuwa upasuaji au utaratibu mwingine mkubwa wa kimatibabu unaendelea.

Hapa kuna mfanyakazi wa afya amevaa glavu na barakoa. Anamhudumia mgonjwa aliyevaa kitambaa kichwani. Inaonekana ni kama anampatia dawa au matibabu fulani. Watu wengine wawili wamevaa sare zinazofanana wanaonekana nyuma. Wako tayari kusaidia na kufuatilia utaratibu huo. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya kutoa huduma za afya.